Maandalizi ya shamba kabla ya kuja kupanda mimea inakuwanga kitu ya muhimu katika kila mkulima anayeendeleza shughuli za kupanda vitu kama ndizi. Ndizi huliwa ikiwa mbichi ama ikiwa umeiva.

Ndizi ni aina moja ya chakula ambapo huliwa na wakulima hasaa wale wa Kenya na huko nchini Uganda. Hii mmea husaidia wengi kwa sababu huliwa wakati ule ukiwa mbichi au ukiwa umeivaa sana.

Ndizi hii imeiva na kulingana au wako sokoni kuuza ndizi. Ndizi hii inaweza kuwa inauzwa kila pande ama wanauza tatu bei ya shilingi 20. Ama unaweza kuwa na uwezo ya kununua yote. Ndizi hii huliwa hapo hapo ama huliwa na kitu kama.

Ni jamii moja ambao, wengi wao hutoka pale nchi ya coast . Wao hupenda kuweka chakula chao ama vitu zao kuifadhi chakula chao.

Ndizi iko na thamana ya hali ya juu kwa mkulima yeyote anayelima ndizi. Ndizi unaweza kulwa wakati ikiwa mbiji kama hii ambapo unaweza kaanga kutoa ngozi na uweke kama ile viazi. Tena ndizi unaweza ngojea ama hupewe wakati hadi iive ndio iwe

Mtumiaji wa barabara huyu, ama kwa jina maarufu mwana bodaboda. Kuna uwezekano, anafanya biashara ya kuuza maziwa kwa sababu, vitu ambavyo amevibeba kama vile mitungi ya maziwa, ambao amefungia katika boda boda yake. Hii unadhihirisha kuwa anafanya hio biashara ya maziwa.